Tumo ndani ya hospitali ambapo kuna mtu mmoja wa jinsia ya kike, amevalia manguo nyeusi. Ameinama huku akiwa ameshika mtoto mchanga aliyezaliwa saa hii.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume amevalia shati ya samawati. Ameinua mikono huku akiwa amefungua mdomo. Nyuma yake kuna tenki tatu za maji na pia kando yake kuna ubao ulioandikwa water step .

Daktari wa macho wa jinsia ya kike aliyevalia mavazi nyeupe na glavu nyeupe pia amevalia miwani anaangalia mgonjwa wa jinsia ya kike shida ya macho yake.

Watu kadhaa wa kadhaa wamepanga laini kuja kudungwa sindano. Watu walio huku mbele wamekaa chini ilhali walio huko nyuma wamesimama. Kuna muuguzi anayedunga hawa watu sindano.

Tumo ndani ya hospitali ambapo kuna wanawake wawili, mwanamke mmoja ni daktari aliyevalia nguo nyeupe huku ameshika dawa mkononi tayari kupatia mtoto aliyebebwa na mwanamke huyo mwingine.

Mtu huyu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo ya bluu na barakoa ya samawati ni afisa wa afya ya kaunti, ameinama huku akidunga mzee aliyekaa chini sindano begani